Nguzo za umeme zilizobeba vifaa vya umeme ikiwa na kisanduku cha umeme kilichowekwa juu, hii ni sehemu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme. Nguzo hii ni muhimu kwa uendeshaji wa huduma za umeme kielektroniki.

Alama ya barabarani yenye duara jekundu na mstari mweupe uliolala, linatumika kuonesha watu kuwa ni marufuku kupita katika eneo hilo, ili kuhakikisha usalama katika eneo hilo.

Barabara yenye magari mengi, pikipiki pamoja na watu. Inayoonekana kuwa katika mazingira ya mjini, yenye daraja la juu la kupitishia watu. Pembezoni mwa barabara kuna majani. Barabara hii hutumika kusafirishia watu au vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Magari matano yaliyosimama kwa mpangilio maalumu, yenye rangi nyeusi, nyekundu, bluu na nyeupe, yaliyopo katika mazingira ya kusubiri wateja kwa ajili ya kuwasafirisha kutoka sehemu moja na kwenda nyingine.

Malori mawili ya kubebea taka yaliyojaa taka huku taka nyingine zikiwa chini pakiwa na watu tofauti tofauti wakiwa wanaokota taka hizo. Taka hizo huokotwa ilikwenda kuwekwa katika mazingira maalum na kuacha mazingira yakiwa safi.

Kifaa maalumu kinachotumika kuweka taka, chenye rangi ya bluu chenye matundu, kilichotayari kwa kuweka taka ngumu. Kifaa hichi hutumika kwa ajili ya kutunza taka, ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama.

Lori maalumu la kubebea taka lililosimama lenye rangi ya njano na nyeupe, likiwa na watu wawili wakiwa juu yake, wakiwa wamevalia nguo za kijani ambapo wapo katika hatua ya kupakia taka katika gari hilo. Hii ni sehemu ya juhudi ya usafi na usimamizi wa taka, kwa lengo la kuweka mazingira safi na yenye afya.

Kifaa maalumu cha kuwekea taka chenye rangi nyeusi, kilicho jaa taka huku taka zingine zikiwa zimedondoka kwa chini. Kifaa hiki, hutumika kuhifadhia taka kabla ya kupeleka katika mazingira maalumu ya kutupia taka hizo.

Makopo maalumu ya kuwekea taka yenye rangi ya njano na matairi meusi. Makopo haya utumika kwa ajili ya kubebea taka, kutoka sehemu moja na kwenda nyingine, na kuacha mazingira kuwa safi na salama.

Vifaa maalumu vya kubebea taka vyenye rangi nyeusi na mifuniko ya njano, nyekundu na kijani. Vifaa hivi hutumiwa kwa ajili ya kutunzia taka kabla ya kupeleka katika eneo maalumu la kutupia taka hizo na kuacha mazingira yakiwa safi.

Kifaa maalum kinachotumika kuweka taka chenye rangi ya bluu, chenye matundu matundu, kilocho tayari kwaajili ya kuweka taka ngumu. Kifaa hicho hutumika kwa ajili ya kutunza taka ngumu ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama.

Kifaa maalumu chakuwekea taka chenye rangi ya njano kinachotumika kuwekea taka, kilicho jaa taka nyingi tofauti tofauti, na nyingine zikiwa chini kifaa hicho hutumika kwa ajili ya utunzaji wa mazingira.

Mabomba ya plastiki yenye miale ya mviringo, ambayo hutumika kwa ujumla katika usimamizi wa maji, hasa katika mifereji ya maji ya mvua au maji taka. Mabomba haya hutumika kuzuia uchafuzi wa mazingira kwa njia ya maji taka.

Kifaa maalumu chakuwekea taka chenye rangi ya bluu chenye matundu kinachotumika kuweka taka ngumu, kifaa hutumika kutunza taka ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama.